Hapa ni majaji wa kortini na anaonekana amevaa nguo ya kikazi na wanaongea na aliyekuwa rais wa nchini Kenya Uhuru Kenyatta. Hao wako kwenye mahakamani.

Hapa ni ofisi ya kiserekali ambazo hutoa huduma kwa wananchi . Hapa Kuna wafanyi Wa huduma hii ofisi na Kuna maafisa Wa usalama. Tunaona tarakilishi mbele yao ambazo hutumika kuwa ekadi zinazo tumika katika serekali.

Hawa ni wanariadha wa inchini kenya na wanaokena kuwa na furaha wako watatu wamesimama wakachukuwa picha pia kwa mkona yao wameieka, wameshika kiatu kwa mkono yao inaonekana ni baada ya kukimbia leo wakapewa wakaamua kupiga picha .

Hawa ni wafanyakazi wa serikali na wako katika ofisi, wanaendelea na shughuli zao za kikazi. Ukiangalia kuna makaratasi ambayo yametumiwa kuweka rekodi kwenye tarakilishi yao na pia kuna mfanyakazi mwingine anakagua makaratishi iliyowekwa kwenye bokisi.

Hawa ni wachezaji wa mpira wa kandanda ambao wamepanga laini na hii timu ni ya KDF na nyuma yao kuna basi ambayo imewaleta na ukiangalia hii timu ni ya Kenya.

Hili ni jiji kuu la Nairobi ambayo hutumika kutoa huduma za kusafirisha nyaraka katika sehemu tafauti tafauti za nchi. Tena hii jengo imejengwa hii jengo ni ya ghorofa na pia kuna bodaboda ambazo huzitumi huzisafirisha hizi nyaraka kwa watu ambao wameitisha katika nchi.

Hii ni kituo cha serikali ambapo watu wanakuja kupokea huduma tofauti tofauti, ukiona hawa watu wamekaa katika viti na pia kuna wahudumu katika hili picha. Watu wanaongoja kuitwa nambari zao, ili waende wapate huduma wanazozitaka katika hii huduma ya posta.

Hawa ni wachesaji wa mpira ya kandanda naniya timu ya Gor mahia na wanaonekana kuwa na furaha kumanisha kuwa wao ni washidi na wanashangilia timu Yao angali wanacheza wao wamefaa nguo ambao ni tawa na ni ya Gor mahai ni Fc .

Hawa ni watu watatu ambao wamekaa katika kikao cha mbele cha watu, na hawa wanaonekana kuwa wachache katika kio kikuu ya Kenya, na ni kama kuna uamuzi wa wakili katika eneo hii na walikuwa wamealikwa katika uamuzi wa hii koti.

Hii ni chumba cha serikali ambayo hutoa huduma kwa wananchi, na ukiangalia kwa hii desk ya mawasiliano na muhudumu ako ndani na ametengwa na kioo na kuna mtu mwenye anahudumiwa.

Hapa ni ofisi ya kiserikali ambayo hupeana huduma ya kadi ya kuzaliwa na kadi ya mwendazake. Kuna wahudumu wawili, moja ni mwanamke na mwingine ni mwanaume. Na kuna tarakilishi ambayo hutumia kupeana hizi makadi na pia kuna viti ambao wanahitaji huduma hizi hukalia na kupeana.

Hapa ni ofisi ama kijengo cha huduma ya ofisi ya kiserikali ambapo ni kitengo cha kupeana habari ambayo imeandikwa Information Desk katika Huduma Center ya nchi ya Kenya. Kuna wahudumu wawili ambao wamekaa kwenye kiti ukiangalia wako na tarakilishi yao ili kushughulikia wahudumwa wanaokuja kutafuta huduma.

Hawa ni wachezaji wa kandanda wanosherekea ushindi wao katika uwanja walikuwa wakichezea na Kuna timu moja inavyoonekana itashinda.